Msichana amevaa shati jeupe. Ako na nywele ya rangi ya kahawia. Mikononi, ameshikilia kalamu kwa mkono wa kulia na anasoma kompyuta ya mkononi.

Msichana mwenye nywele ndefu anaonekana akiwa na tabasamu. Amevaa shati ya rangi ya waridi. Amekaa akishikilia kalamu na kitabu na pia anasoma kwenye tarakilishi.

Mwanamke amevaa fulana ya rangi ya waridi na kwenye masikio ameweka vipokea sauti vya masikioni. Mkono mmoja ameshika daftari anaandika na mkono mwingine ameshika kompyuta mpakato.

Maktaba ina vitabu zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna watu wanne, watatu wamesimama na mmoja ameketi. Mwanamke mmoja ameshikilia kitabu anachokisoma.

Darasani tunaona kuna viti vyenye rangi ya kijani na samawati na pia kuna meza. Kwenye ukuta kumewekwa chati ambazo ziko na maandishi na pia kuna ubao unaonekana.

Ninaona wanawake wanne na mwanaume mmoja. Mwanamke mmoja amefunga fulana kwenye kiuno na ako na mwanaume wameshikilia mkonjo na wanatumia huo mkonjo kukunia karoti.

Watu sita. Katika hao watu sita, kuna wanaume wawili na wasichana wanne. Wanaangalia kitabu. Watano wameshika kitabu na mmoja hana.

Watu wawili wanaoonekana wakiwa na tabasamu nyusoni mwao, wameketi, moja akiwa mwanamke mwingine akiwa mwanaume. Kando yao kuna meza na nyuma yao kuna kitanda ambacho kimetandikwa matandiko.

Mwanume anayeonekana kutazama, kitu kwenye ukuta, mkononi mwake, ameshikilia kitabu, na kando yake, kuna meza na kiti, na kwa umbali, tunaona rafu zilizopangwa kwenye ukuta.